Wasichana watatu wakiwa wamekusanyika wakitumia kompyuta ndogo, wanaonekana wameinama juu ya kompyuta, labda wakifanya kazi ya shule pamoja au wakitazama kitu kwenye skrini ya kompyuta ndogo. Mandhari inaweza kuwa darasa, maktaba au eneo lingine la kujifunzia.

Msichana mkubwa, anayesoma akitumia kompyuta kupitia jukwaa la mikutano ya video mtandaoni. Jukwaa hili hutumika kwa mawasiliano ya moja kwa moja, madarasa ya mtandaoni na mikutano ya kielimu. Msichana huyu ameketi mezani ameegemea mbele kidogo huku akiandika kwenye daftari lake wakati akiangalia skrini ya kompyuta.

Mwanaume ameketi kwenye kiti akiwa anatumia kompyuta ndogo iliyowekwa kwenye meza. Nyuma yake kuna rafu kubwa iliyojaa vitabu vingi vilivyopangwa kwa utaratibu. Mwanaume huyo anaonekana kua peke yake katika eneo hilo ambalo linaweza kua ofisi ndogo au sehemu ya maktaba. Kuna dirisha upande mmoja linaloacha mwanga kuingia ndani ya chumba.

Mkono wa mtu, ukiwa umeelekezwa kwenye skrini inayoonyesha, dhana ya, e-learning , au, kujifunza kwa njia ya, mtandao, skrini inaonyesha, neno, kwa mabano, e-learning katikati, likizungukwa na ikoni mbali mbali, zinazohusiana na elimu na, teknolojia.

Mwanamke mmoja, akifanya kazi kwenye kompyuta ndogo, amevaa sweta ya rangi ya chungwa. Anaonekana ametulia na anafanya kazi kwa bidii. Kompyuta ndogo imewekwa juu ya meza nyeupe. Mwanamke huyu anaandika akitumia kalamu kwenye kitabu. Kwenye meza kumejaa makaratasi meupe, huku anaangalia kompyuta kwa tabasamu.

Mtoto mdogo ameketi kwenye meza akiwa anatumia kompyuta kibao. Mtoto anaonekana kuwa msichana mwenye nywele fupi na amevaa fulana yenye rangi ya waridi na michoro. Ameinama juu ya meza na anaangalia skrini ya kompyuta kibao kwa umakini. Akishikilia kalamu au kifaa kingine cha kuandika kwa mkono wake wa kulia.

Mwanamke ambaye anaonekana kua mzungu akiwa ameketi mbele ya kompyuta ndogo. Mwanamke huyu anaonekana kua anashiriki katika darasa la mtandaoni kwani kuna watu wengine wengi wanaonekana kwenye skrini ya kompyuta ndogo. Amevaa sweta ya kijani kibichi na anaandika kwenye daftari lililo karibu naye. Kompyuta ndogo imewekwa juu ya meza ya mbao.

Kiolesura cha tovuti iliyoundwa kwa ajili ya kukusanya data , upande wa kushoto, kuna orodha yenye sehemu za, uramba, zaji, sehemu kuu ya skrini inaelezea, mchakato wa mradi, kwa lugha ya, kienyeji na, kuonyesha picha, inayo, husika na mada husika, upande wa kulia, kuna, mtasari wa, takwimu ya, michango.

Msichana wa kike mdogo akitumia kompyuta ya kibao amevaa vazi ya rangi ya bluu hafifu na anaonekana ameinamia kifaa hicho akiwa makini. Anashikilia kifaa hicho kwa mikono yake miwili huku akigusa skrini.

Mtu ameketi kwenye meza akiwa anajifunza kwa kutumia kompyuta. Mtu huyo anaonekana akiandika kwenye karatasi iliyo mbele yake. Kwenye skrini ya kompyuta, kuna picha ya mwalimu ambaye anaonekana akifundisha au akielezea jambo. Mwalimu huyo yuko mbele ya skrini nyingine au ubao, labda akitumia programu ya kufundishia.

Mwanamke, akiwa ameketi mbele ya kompyuta ndogo na kuinua mkono wake mmoja huku akionekana akizungumza au kutoa maelezo kwa mtu aliye kwenye screen ya computer . Mwanamke huyu anaonekana kuwa na nywele fupi na amevaa nguo ya rangi ya waridi au zambarau. Kuna vifaa vingine karibu naye.

Watu wawili wakishirikiana kwa umbali, mwanamke ameketi na akiandika huku akimtazama mwanamke mwengine kwenye skrini ya kompyuta mpakato. Mwanamke kwenye skrini anaonekana akiongea wanaweza kuwa wanashiriki katika masomo ya mtandaoni au mkutano wa kazi.

Mwanamke mmoja ameketi kwenye meza ya duara akiwa anafanya kazi yake kwenye kompyuta ndogo. Mwanamke huyu, anaonekana kuwa na nywele fupi na amevaa shati lenye mikono mirefu. Kompyuta ndogo imewekwa juu ya meza nyeupe na mwanamke anaonekana akiandika au akitazama skrini. Kuna kikombe au glasi juu ya meza karibu na kompyuta ndogo.

Mwanamke mmoja, ameketi kwenye meza ya mbao, akiwa mbele ya kompyuta ndogo, na simu ya mkononi, anaonekana kuwa anashiriki katika, mazungumzo ya video , kwani ameinua mkono wake, kama ishara ya, kusalimia au anaonekana akitabasamu, mwanamke huyo, ana nywele ndefu, na za, mawimbi, amevaa, koti jeupe, juu yake.

Mwanamke amesimama akiwa, amevaa, kifaa cha, teknolojia, kichwani mwake, mwanamke ana nywele ndefu na amevaa shati, la bluu, mikono yake imeinuliwa na, inaonekana, kama, anashika, kifaa hicho, nyuma yake kuna skrini, au bango linaloonyesha maneno, na picha zinazoashiria mazingira ya kidijitali.

Wawili wameketi kwenye meza wakitumia kompyuta ndogo, mmoja wa watu anayeonekana kuwa mwanamke mwenye nywele zilizoshukwa. Amevaa fulana yenye michoro na anaangalia skrini ya kompyuta . Mtu mwingine ambaye pia anaonekana kuwa mwanamke ameketi karibu naye na pia anaangalia kompyuta ndogo iliyo mbele yake . Wote wanaonekana kuwa wanashirikiana au wanafanya kazi zao kwenye vifaa hivi.

Kundi la watoto wamekaa kwenye meza, wakitumia kompyuta mpakato. Mtoto aliye mbele amevaa kofia ya buluu na shati lenye mistari. Kuna kompyuta mpakato tatu zimefunguliwa kwenye meza. Mandhari inaweza kuwa darasani au eneo la kujifunzia.

Mtu ameketi, chini, akiangalia kompyuta ndogo, mtu huyo amevaa hood yenye kofia kichwani, kuna kompyuta ndogo, iliyofunguliwa mbele yake, na skrini yake inaonyesha mtu ambaye wanawasiliana naye, labda programu au tovuti, kuna vitu vingine juu ya meza, ikiwa ni pamoja na karatasi na vifaa vingine, visivyoeleweka vizuri.

Mkono wa mtu mzima, ukiwa juu ya kompyuta ndogo ambayo skrini yake inaonyesha neno, kwa mabano e-learning , likiwa limeandikwa kwa herufi ndogo. Kuna ikoni mbalimbali zinazoonekana chini ya neno hilo kwenye skrini ya kompyuta ndogo. Juu ya meza ambayo kompyuta imewekwa, kuna simu janja, miwani, kikombe na chombo chenye mmea mdogo. Mandhari inaweza kua eneo la kazi au dawati la kusomea.

Mikono ya mtu, ikitumia kompyuta ndogo. Mikono inaonekana inaandika kwenye kibodi, sehemu ya skrini ya kompyuta ndogo, lakini yaliyomo hayako wazi. Kuna kompyuta ndogo nyingine, inaonekana sehemu ndogo, upande wa kushoto. Mandhari inaweza kuwa eneo la kazi, nyumbani, au sehemu nyingine ambapo, watu wanatumia kompyuta.

Wasichana wawili, wameketi, karibu na meza, wakiwa wanaangalia kitu kwenye kifaa cha kielektroniki, wote wawili, wanaonekana kuwa wa umri, mdogo, labda wanafunzi, wameelekeza macho yao kwenye kifaa hicho, na wanaweza kuwa, wanajifunza, wanatazama video , au wanashirikiana, kwenye, kitu fulani.

Msichana mdogo ameketi chini, huku anatumia kompyuta. Msichana anaonekana kuwa na nywele nyeusi, zilizofungwa kwa sehemu na amevaa fulana ya rangi ya waridi, ameelekeza macho yake kwenye skrini ya kompyuta, na anaonekana akifanya kazi au kujifunza. Kuna kibodi, kipanya na daftari juu ya meza.

Msichana mdogo akiwa ameketi mbele ya kompyuta ndogo, akishika kalamu kwenye mkono wake wa kulia, kana kwamba anaandika au anachora kwenye kifaa hicho. Msichana anaonekana kuwa wa umri mdogo labda katika shule ya msingi. Ana nywele nyeusi na amevaa shati lenye madoadoa meupe.

Watu wawili, mwanaume na mwanamke wakifanya kazi kwa kompyuta ndogo. Mwanaume amevaa miwani na anatabasamu wakati mwanamke ameketi karibu naye na anaonekana akishiriki katika kazi hio pia. Kuna ikoni kubwa nyeupe ya kofia ya kuhitimu katikati ya picha labda ikiashiria elimu au mafunzo. Mandhari ya nyuma inaonyesha watu wengine wakifanya kazi kwenye kompyuta ndogo pia katika mazingira.

Watu wanne wanaonekana kila mmoja wao anasehemu kuu nne. Upande wa kushoto, kuna mtu wa kwanza na kiolesura cha rangi ya jivu. Mtu wa pili ana kiolesura ya rangi ya manjano. Mtu wa tatu ana kiolesura cha rangi ya manjano na mtu wannne ana kiolesura cha rangi nyekundu. Katikati kuna mchoro wa dunia nyeupe.

Mama na mtoto wake wameketi pamoja wakitazama kompyuta mpakato kwa umakini. Mtoto amevaa vichwa vya sauti na anashirikiana na mamake katika kujifunza kidijitali. Wanaonekana kuwa na furaha na wanahamasishwa na maudhui yanayoonyeshwa kwenye skrini.

Mwanamke anafanya kazi kwenye kompyuta ndogo akiwa nyumbani. Anaonekana akishiriki mkutano wa video na watu wengine. Kuna kikombe cha kahawa na taa mezani karibu naye. Anaonekana kuwa na furaha na ameridhika na kile anachofanya. Mazingira ya kazi ya kisasa ambapo watu wanaweza kufanya kazi wakiwa nyumbani na kuwasiliana na wenzao kupitia teknolojia.

Msichana mdogo, akijifunza kwa kutumia kompyuta ndogo. Msichana huyu, anaonekana kuwa na furaha na anafurahia kujifunza. Ameketi kwenye meza na kompyuta mbele yake. Kompyuta ndogo inaonekana kuwa na programu ya elimu au mafunzo, labda kuashiria kuwa msichana huyo, anajifunza au anafanya kazi mtandaoni.

Mwanamke akifanya kazi kwenye kompyuta yake ndogo. Mwanamke huyu, anaonekana kuwa na huzuni, au amechoka na anaangalia mbali na skrini. Kompyuta ndogo inaonekana kuwa na programu ya elimu au mafunzo, labda, kuashiria kuwa mwanamke huyo anajifunza au anafanya kazi mtandaoni.

Huu ni mfumo wa elimu ya mtandaoni. Tunaona skrini ya kompyuta ikiwa na neno kwa mabano Online Education likiwa limeandikwa chini yake. Kuna alama za tiki tatu za kijani juu ya skrini, zikionysha labda kukamilika kwa mafanikio. Hii ni dhana ya elimu ya mtandaoni ambayo ni njia maarufu ya kujifunza kwa kutumia teknolojia.

Mtu amevaa suruali ya manjano na viatu vyeusi huku akiwa ameketi sakafuni. Anashikia kompyuta kibao inayoonyesha programu ya e-learning kwenye skrini kuna changuzi za masomo mitandaoni na vidio za mafunzo, zinazopatikana Kwa watumiaji.

Chumba chenye vitanda viwili. Kila kitanda kina godoro, shuka nyeupe na blanketi nyembamba ya rangi ya samawati. Chumba kina kuta za rangi na sakafu iliyofunikwa na vigae vya rangi ya kahawia. Kuna pazia jeupe lililofungwa kwenye dirisha ambalo halionekani vizuri.

Chumba hiki ni cheupe na nikisafi sana. Ndani ya chumba hiki kuna televisheni nyeusi na kando yake kuna taa inayomulika. Juu yake kuna vitabu vilivyopangwa vizuri na kuna kiti jeusi na kando yake kuna dirisha.

Ndani ya maktaba iliyojaa vitabu vingi vilivyopangwa kwenye rafu. Tunaona rafu nyingi za vitabu zilizopangwa kwa mistari zikiwa na vitabu vya rangi na ukubwa mbalimbali. Kuna meza na viti kadhaa vilivyo pangwa katikati ya maktaba ambapo watu wanaonekana wakisoma au wakifanya kazi. Taa za dari zinaangazia nafasi hiyo, zikitoa mwanga wa kutosha kwa ajili ya masomo.

Darasa lililojaa watu wazima ambao wanaonekana kuwa wanafunzi au washiriki wa mafunzo. Kuna mwalimu amesimama mbele ya darasa, akiongea au akiwasilisha jambo fulani. Wanafunzi wameketi kwenye madawati yaliyopangwa kwa safu, na wanaonekana wakimsikiliza mwalimu. Wengi wao, wana mifuko au vitu vingine kwenye meza.

Sehemu ya, ndani ya bweni, ikiwa na vitanda vingi vilivyopangwa kwa safu, vinavoashiria, mazingira ya kulala kwa watu wengi, vitanda vina, ma, godoro, meupe na, vimefunikwa, kwa nyavu, za mbu, kuna meza ndogo, au, kabati karibu na, baadhi ya vitanda.

Kitanda kimoja cha kupanga, kitanda kina fremu ya mbao na sehemu mbili za kulalia, moja juu na moja chini. Kila sehemu, ina godoro na matandiko juu yake ambayo yanaonekana kuwa shuka na labda blanketi. Upande wa kitanda, kuna kabati ndogo ya mbao. Chumba kina sakafu ya rangi ya kahawia na ukuta wa rangi iliyopauka.

Chumba chenye vitanda viwili vya kupanga. Kila kitanda kina fremu ya mbao au magodoro mawili, moja juu na moja chini. Juu ya magodoro, kuna matandiko ambayo yanaonekana kuwa, shuka na labda blanketi. Kila kitanda pia kina mito. Chumba kinaoneka kuwa kidogo na, kina kazi labda sehemu ya bweni, au chumba, yenye nafasi ndogo.

Chumba kilichojaa kompyuta nyingi, kuna safu kadhaa za meza na kila meza ina kompyuta moja au mbili. Kompyuta zote zina monita na vitengo vya kati. Kuna viti vingi vimepangwa mbele ya kila kompyuta. Ukutani, kuna mapambo au michoro ikiwa ni pamoja na duara nyekundu kubwa.

Chumba cha ndani kilicho na kochi kubwa ya rangi ya kahawia kilicho wekwa ukutani. Kuna mito kathaa ya rangi tofauti juu ya kochi. Mbele ya kochi kuna meza ndogo yenye zulia chini yake. Upande wa kulia wa chumba kuna dirisha kubwa linaloacha mwanga kuingia ndani na pazia jepesi.

Sehemu ya ndani ya maktaba, kuna rafu nyingi za, vitabu zimepangwa, kwa utaratibu. Kuna, ngazi, inaonekana upande mmoja, labda inatumika kufikia, rafu za juu. Maktaba inaonekana kuwa, na mwanga mzuri na, utulivu.

Chumba kinaoneka kuwa cha bweni au hoteli kuna vitanda viwili vilivyo tandikwa, kila kimoja kikiwa na mto wenye muundo wa nyota. Kila chumba kinaonekana kuwa na nafasi yake iliyotengwa na ukuta mfupi au sehemu ya chumba. Kuna mabati meusi yanayo fanana kwa kila upande chumba kina madirisha.

Vijana watatu, wakicheza mpira kwenye uwanja au eneo la wazi, wawili kati yao, wamevaa jezi za rangi, nyekundu, na suruali fupi nyeupe, huku mmoja wao, akiwa amevaa, jezi ya, rangi ya bluu, yenye maandishi coach kwa mabano, nyuma, na, suruali, ndefu beigi.

Kibango kikubwa kilichosimama pembezoni mwa barabara au njia ya miguu. Kibango kina rangi ya bluu na nyeupe, na kimeandikwa neno kwa mabano Hostels , kwa herufi kubwa. Chini ya neno hilo, kuna maandishi mengine madogo ambayo hayawezi kusomeka vizuri. Kibango kinaonekana kinaelezea mahali ambapo hosteli zinapatikana. Nyuma ya kibango, kuna majengo yanayoonekana kwa umbali.

Watu wengi wameketi katika chumba kinachoonekana kama darasa, au ukumbi wa mafunzo, wanaangalia mbele ambapo kuna skrini kubwa inayoonyesha mada, ingawa maudhui yake, hayajasomeka, mtu mmoja amesimama mbele karibu na skrini, anaweza kuwa mwalimu, au, mwezeshaji, watu wameketi, kwenye, viti vya plastiki ya rangi bluu au nyeusi.

Chumba cha mazoezi kikiwa na vifaa mbalimbali vya mazoezi. Kuna mashini ya kukimbilia, mashini ya kuinua uzito, baiskeli ya mazoezi na vifaa vingine. Watu kadhaa wanaonekana wakifanya mazoezi kwenye vifaa hivi. Chumba kina sakafu ya rangi nyekundu. Kuna mwanga mwingi ndani ya chumba.

Maktaba yenye rafu nyingi za vitabu. Kuna mwanamke mmoja amesimama karibu na rafu akishika kitabu na akionekana akisoma au kuchagua kitabu. Mwanamke ana nywele ndefu za rangi ya kahawia na amevaa blauzi nyeupe na suruali nyeusi. Rafu za vitabu zimejaa vitabu vingi vya ukubwa na rangi mablimbali.

Maabara ya sayansi inayoweza kua katika shule au chuo nchini, kutokana na muktadha unao wezekana. Maabara ina meza ndefu za kazi zinazotengenezwa kwa mbao au vifaa vingine vinavyofaa kwa kazi ya kisanyansi. Juu ya meza kuna mabomba ya maji na labda gesi pamoja na sinki kwa ajili ya kufanyia majaribio na kusafisha.

Ukumbi mkubwa unaoelekea kuwa ukumbi wa mikutano au maonyesho, ukiwa na safu nyingi za viti vyekundu vilivyopangwa kwa utaratibu, viti vinaelekea, kwenye jukwaa, lililoinuliwa ambalo lina muundo wa kipekee, unaofanana na sehemu ya juu, ya chombo au mashua iliyo simamishwa juu yake.

Chumba cha kulala chenye vitanda viwili vya, kupanda, vilivyotengenezwa kwa mbao, kila kitanda kina godoro, jeupe, na blanketi nyembamba, chumba kina kuta za rangi, na, sakafu iliyo, funika, na vigae vya rangi ya kahawia na beigi, kuna dirisha lililofunikwa na pazia.

Chumba ambacho kinachoonekana kua cha kulala au cha kuishi. Kuna kitanda kilicho andaliwa na shuka ya rangi ya bluu na mito miwili. Karibu na kitanda kuna meza ndogo ya mbao yenye kiti kimoja cha plastiki cha bluu kimeegemea pembeni yake. Upande mwingine wa chumba kuna kabati ndogo ya mbao na feni ya umeme iliyo karibu na meza.

Ndani ya maktaba kubwa yenye watu wengi. Kuna rafu nyingi zilizojaa vitabu vimepangwa kwa utaratibu. Watu wengi ambao wanaonekana kuwa wanafunzi wamekaa kwenye meza wakisoma au wakifanya kazi zao. Wengine wanaonekana wakitembea katika rafu wakitafuta vitabu. Kuna mwanga mzuri unaoingia ndani ya maktaba.

Wachezaji wawili wa kandanda wakiwa uwanjani. Mchezaji mmoja amevaa jezi ya rangi ya machungwa na anajaribu kumiliki mpira. Mchezaji mwingine amevaa jezi ya rangi ya njano na buluu na anaonekana akimkimbiza au kumdhibiti mchezaji mwenye jezi ya machungwa. Wote wawili wanaonekana kuwa katika harakati na umakini kwenye mpira.

Kundi la watu, ambao wanaonekana kuwa vijana na watu wazima, wakiwa katika eneo la wazi, labda uwanja wa, michezo au eneo la mazoezi, wengi wao, wamevaa sare za michezo zenye rangi tofauti, wengine, wamesimama, na wengine wamekaa chini, kuna mwalimu au mkufunzi amesimama mbele yao, akiwaongelesha au akiwaeleza, inaweza kuwa timu ya, mchezo fulani.

Ukumbi wa maonyesho au ukumbi wa mikutano ukiwa tupu. Kuna safu nyingi za viti vya rangi nyeusi au kijivu vilivyopangwa kwa utaratibu; vilivyoelekea upande mmoja ambao unaweza kua jukwaa au skrini. Viti vinaonekana kua vya kisasa, na vya sherehe. Ukumbi unaonekana kua mkubwa ukiwa na uwezo wa kuchukua watu wengi.

Darasa lenye mpangilio wa madawati na viti vikiwa vimepangwa kwa safu. Ukuta una rangi wa mwanga na madirisha makubwa yanayoingiza mwangaza wa asili. Eneo hili linaonekana kua tayari kwa matumizi ya wanafunzi kwa ajili ya masomo.

Kundi la watu limeketi kwenye chumba cha mkutano wakihusika katika mazungumzo rasmi. Meza kubwa ya mbao imezungukwa na viti vya ofisi, huku chupa za maji na karatasi zikiwa juu yake. Mazingira yanaonyesha kuwa ni mkutano wa kitaasisi au wa kiserikali.

Bwawa la kuogelea lililo na maji safi na sehemu ya kupumzika. Viti vya machungwa vimepangwa pembezoni mwa bwawa kwa ajili ya wageni. Nyuma yake kuna majengo ya kijivu na miti inayozunguka eneo hilo.

Chumba hiki kina vitanda vya ghorofa vilivyowekwa kwa mpangilio mzuri ili kutumia nafasi kwa ufanisi. Kabati kubwa lenye sehemu nyingi za kuhifadhi vitu lipo katikati ya chumba.

Rafu kubwa imejaa vitabu vya rangi tofauti vilivyopangwa kwa mpangilio mzuri. Pembeni kuna vitabu vilivyowekwa juu ya meza au sehemu nyingine kwa matumizi rahisi. Mazingira haya yanaonyesha maktaba au duka la vitabu lenye vifaa vya kujifunzia.

Chumba cha maktaba kina viti na meza zilizopangwa kwa mpangilio mzuri. Wanafunzi wachache wanaketi wakisoma au kujadiliana kwa utulivu. Rafu zilizojaa vitabu zipo upande wa nyuma zikionyesha mazingira bora ya kujifunza.

Watu wanne wakitembea kwenye maktaba iliyo jaa vitabu. watu hao wamevalia mavazi ya kawaida na wanaoneka kuwa wanatafuta vitabu maktaba ina rafu nyingi zilizojaa vitabu vya aina mbali mbali. Vitabu hivyo vimepangwa kwa mpangilio mzuri na vinaonekana kuwa katika hali nzuri, hii inashiria umuhimu wa maktaba katika elimu na utafiti. Maktaba ni mahali ambapo watu wanaweza kupata maarifa na habari mbali mbali.

Mwanaume mmoja ameketi kwenye kochi, jeupe ndani ya maktaba, mwanaume huyu, anaonekana, kuwa anasoma kitabu alicho, kishika mikononi, mwake, na anaonekana amevaa shati jeupe, na, suruali, jeusi, maktaba ina rafu nyingi za vitabu, zinazo, jaa, pande zote mbili za eneo aliloketi.

Kundi la wanawake watano wamesimama pamoja wakiwa wametabasamu wamevaa mavazi mbali mbali baadhi wamevaa nguo ndefu za rangi angavu au mitindo ya kiafrika, na mmoja mevaa sketi ya blauzi. Wamesimama mbele ya bango au ishara inayoonyeshana kuwa na maandishi na picha.

Kundi kubwa la watu wamesimama na kukaa juu ya mwamba au kilima kidogo. Watu hawa wanaonekana kuwa vijana au watu wazima wa makamo. Wengi wao wamevaa nguo za kawaida na wanaonekana wakiwa wamekusanyika pamoja labda kwa picha ya pamoja au shughuli fulani ya kikundi.

Mtu amesimama juu ya mwamba mkubwa akitazama mbele kwa kujiamini. Anga la buluu lenye mawingu meupe limetanda juu yake likiongeza uzuri wa mandhari. Mwamba huo una rangi ya kahawia ukionyesha uzuri wa asili.

Watu wawili wameketi kwenye kiti. Mwanamke amevaa vazi la kitamaduni na mwanaume amevalia shati jeupe na amejifunga shuka. Wanaonekana kuwa wanaigiza juu ya jukwaa. Mapambo ya puto yanaonekana nyuma yao, wakionyesha kuwa tukio hilo linaweza kuwa sherehe au hafla maalum.

Kundi la watu wakiwa wamekaa karibu na meza wakifanya kazi au kujadiliana. Watu hao wanaonekana kuwa na umri tofauti na wamevaa mavazi ya kawaida. Kuna mwanamke mmoja anaonekana kutumia kiti cha magurudumu, wamezungukwa na vifaa vya kazi au kujifunzia.

Mtoto akiwa ameketi kwenye kiti cha magurudumu maalum yenye vifaa vya kumsaidia kukaa wima na kumkinga kichwa. Mtoto anaonekana mwenye furaha akitabasamu na kuangalia upande. Amevaa fulana yenye mistari ya rangi mabalimbali. Kuna meza ndogo mbele yake yenye vifaa vya kuchezea au kujifunzia. Nyuma yake kuna msichana mdogo...

Mtoto mdogo mwenye nywele ya kahawia akisoma kitabu. Amevaa sweta ya rangi nyingi na anaonekana kuwa makini na kitabu hicho. Kitabu kiko wazi na anaonekana akiangalia kurasa. Hii ni dhana ya elimu maalum ambayo ni elimu inayolenga kuwasaidia watoto wenye mahitaji maalum.

Watoto watatu wamekaa kwenye madawati wakiandika kwenye karatasi. Mtoto aliye mbele ya kamera amekaa kwenye kiti cha magurudumu. Wote watatu wanaonekana wameinamia meza zao na wanashikilia kalamu. Kuna karatasi zilizoandikwa mbele yao. Mandhari inaweza kuwa darasa au eneo la kujifunzia.

Mtoto mvulana ameketi, kwenye meza, akiwa anafanya, kazi kwenye karatasi, mvulana amevaa vipokea sauti, kubwa vya, rangi nyeupe, anaonekana akichora au akiandika kwenye karatasi, iliyo mbele yake, na kuna, kalamu za rangi, na, vifaa vingine vya kufanyia kazi, juu ya meza.

Wanafunzi wawili wamekaa kwenye madawati darasani. Wote wawili wanaonekana kuwa wavulana na wamevaa sare za shule. MWanafunzi, aliye upande wa kushoto, ameinua mkono wake labda, akiuliza swali, au akijibu, wana karatasi zilizoandikwa mbele yao, kwenye meza. Mandhari inaonekana kuwa darasa la kawaida na wanafunzi wengi.

Mwanamke na mtoto wameketi kwenye viti vya rangu nyeupe. Mwanamke ana nywele ndefu za kahawia na amevaa sweta ya rangi ya kijivu. Mtoto ana nywele fupi za kahawia na amevaa shati yenye mistari ya rangi nyingi. Wanaonekana wakishirikiana katika shughuli fulani. Labda wanasoma au kucheza.

Mwanamke mmoja, akisaidia watoto wanne wadogo, kucheza na vifaa vya kuchezea vya rangi mbalimbali kwenye meza. Watoto wanaonekana kuwa na umri mdogo, na wanashirikiana kwa furaha huku mwanamke akiwa karibu kuwasaidia. Vifaa vya kuchezea, vimetawanyika juu ya meza, na kuonyesha mazingira ya kujifunza, kwa vitengo.

Kundi la wanafunzi wakiwa wameketi kwenye sakafu darasani. Wanafunzi wengi wanaonekana wamevaa sare za shule. Kuna msichana mmoja aliye mbele ambaye anaonekana kuwa na matatizo ya kuona kwani amevaa miwani mikubwa meusi na anatumia kifaa maalum cha kusomea ambacho kinaonekana kama kinasa sauti au kifaa cha kielektroniki.

Mwanamke na mtoto mdogo wameketi kwenye meza. Mwanamke anaonekana kumsaidia mtoto kufanya shughuli inahusisha rangi na vifaa vidogo. Mtoto anaonekana kuwa na sifa. Wote wawili wanatabasamu na wanaonekana kuwa wanafurahia shughuli hiyo. Meza ina vifaa mbali mbali vya sanaa na ufundi.

Mtoto mdogo ambaye anaonekana kuwa mvulana mwenye ngozi nyeupe, ameketi kwenye meza na anaangalia kitabu au karatasi iliyo mbele yake. Mtoto amevaa shati lenye mistari ya rangi ya buluu na nyeupe. Kuna vitu vingine juu ya meza lakini haviwezi kutambulika kwa urahisi. Mandhari inaonekana kuwa ndani ya darasani.

Mwanamke aliyeketi kwenye kiti cha magurudumu akitumia kompyuta ndogo iliyopo kwenye meza mbele yake. Ana nywele fupi na amevaa shati la rangi ya zambarau au pinki. Uangalifu wake umeelekezwa kwenye kifaa hicho, akionyesha ushiriki wake katika kazi au kujifunza. Kwa nyuma, sehemu ya mtu mwingine aliyeketi kwenye kiti, ikionyesha upeo wa watu wengine katika mazingira hayo.

Mwanamke na mtoto, wameketi kwenye viti vya rangi nyeupe. Mwanamke anaonekana akimfundisha mtoto kucheza kwa kutumia ishara karibu na mdomo wake. Mtoto anamwangalia mwanamke kwa umakini na anaonekana akijaribu kuiga harakati zake. Mandhari inaweza kuwa, chumba cha darasa, au eneo la tiba kwa watoto wenye mahitaji maalum.

Kijana ameketi kwenye kiti akiwa anatumia kompyuta mpakato. Kijana huyu ana nywele ya rangi nyeusi na amevaa fulana ya rangi ya chungwa. Anaonekana akiangalia skrini ya kompyuta na mkono wake wa kulia uko kwenye kibodi, wakati mkono wake wa kushoto unaonekana ukiwa umeinuliwa juu.

Watu wawili wameketi chini huku wanazungumza. Mtu mmoja, ambaye ni mwanamke mwenye nywele fupi za kahawia na amevaa blauzi yenye muundo wa kijani na nyeupe, anaonekana akizungumza. Mtu mwingine, ambaye anaonekana kuwa mwanaume mwenye nywele fupi na shati ya rangi ya machungwa, anaonekana akimsikiliza kwa makini. Mbele yao kuna kompyuta ndogo.

Watu wawili wakikumbatiana na kucheka mmoja wao ni mtu mzima na anayeonekana kuwa mwanamke mwenye nywele fupi za kahawia na amevaa fulana ya rangi ya waridi. Mtu mwingine ni mtoto anayeonekana kuwa mvulana mwenye nywele fupi za kahawia na amevaa fulana ya bluu. Wote wanatabasamu na wanaonekana kuwa na furaha.

Kundi la watoto wanne, wakiwa wamekaa kwenye meza moja. Watoto hao, wanaonekana kuwa wa umri mmoja, labda wa shule ya msingi. Wawili kati yao, ni, wasichana na wawili ni wavulana. Mmoja wa, wavulana, ameketi kwenye kiti, cha magurudumu. Wote wanaonekana wanafanya kazi au shughuli fulani, kwenye karatasi zilizo mbele yao.

Mikono miwili ikiwa imeinuliwa juu, mikono inaonekana kuwa ya mtu mzima, na imechorwa kwa rangi ya, samawati au kijivu iliyokolea, kama kivuli, nyuma ya mikono, kuna muundo wa nukta nyingi, zilizopangwa kwa mstari, mlalo, kwenye, msingi mweupe, muundo huu wa nukta, unaweza, kuwakilisha maandishi ya braille .

Mwanamke ameketi karibu na mtoto msichana. Mwanamke anaonekana mzungu na anatabasamu usoni. Mtoto mschana ana nywele fupi za rangi ya kahawia na amevaa shati lenye mistari ya rangi mbalimbali. Wote wawili wanaonekana wakiangalia kitu ambacho hakionekani vizuri, labda kitabu au kazi ya shule. Wamekaa kwenye meza na kuna karatasi na vitu vengine juu ya meza.

Wanawake wawili, ambao wamesimama, wakionekana wakiashiriana, au, kujadiliana kuhusu karatasi au kitabu, wanacho, kishika, mwanamke mmoja, anaonekana kuwa na nywele zilizo, jikunja, na amevaa miwani, na blausi nyeupe, yenye muundo, mwanamke mwingine anaonekana kuwa na nywele ndefu, zilizonyooka na amevaa sweta.

Mtoto mvulana, ambaye anaweza kuwa na shida ya kuona amevaa shati la rangi nyekundu na nyeusi na anaonekana akitumia kifaa maalum cha kielektroniki kilicho mbele yake kwenye meza. Kifaa hicho kina skrini na vifungo kadhaa. Mvulana anaonekana akishika kitu kwa mkono wake wa kulia.

Mwanamke akiwa ndani ya maji ya, bluu, ya, bwawa ya kuogelea, amembeba, mtoto mgongoni, mwanamke anaonekana, akimshikilia mtoto kwa usalama, mtoto anaonekana kuwa na furaha na amevaa kofia ya kuogelea ya rangi ya bluu, wote wawili, wanatabasamu, wakionyesha, wanafurahia wakati, wao pamoja, ndani ya maji.

Mwanamke mzungu ameketi karibu na msichana mzungu, ambaye anaonekana huku ana furaha. Wote wawili wanatabasamu na wanaonekana kuwa na furaha mno. Wamekaa mbele ya kompyuta mpakato na wanaonekana wakishirikiana katika kitu fulani kwenye skrini ya kompyuta mpakato. Mwanamke ana nywele fupi za kahawia na amevaa sweta ya rangi nyeupe. Msichana ana nywele ndefu, za kahawia.

Kikundi cha watoto watano, mmoja wao ameketi chini huku akifanya kazi kwenye karatasi mbele yake. Kuna mwanamke mzima ambaye anaweza kuwa mwalimu, amesimama nyuma yao akiwasaidia au kuwaongoza. Watoto wanaonekana kuwa wa umri mdogo labda wa shule ya msingi, wote wanaonekana kuwa wakishirikiana au wakifanya kazi.

Mtoto mdogo, anayeonekana kuwa na ulemavu wa syndrome ya down kutokana na sura yake, akiwa amefurahia kuchora kwa rangi kwenye mikono yake. Mikono yake yote imejaa rangi tofauti, ikiwa ni pamoja na nyekundu, bluu, njano na kijani. Mtoto anatabasamu usoni, akionyesha furaha katika mandhari yake.

Watu watatu wakiwa wamekaa kwenye viti kando ya meza. Kuna mtoto mdogo amevaa shati jeupe na anashikilia kalamu nyekundu akichora kwenye karatasi iliyo mezani. Wanawake wawili wazee wameketi karibu naye wakionekana kumsaidia au kumwangalia. Mwanamke mmoja ana nywele fupi za rangi ya zambarau na amevaa sweta ya kijivu.

Mtoto mdogo mwenye sifa zinazoonekana kumhusishwa na syndrome ya down . Mtoto huyo anatabasamu usoni na anashikilia kitu cha rangi ya buluu. Mkononi mwake amevaa sweta ya rangi ya pinki yenye muundo mdogo. Nyuma yake kuna sehemu ya kiti cha rangi ya bluu au kijani kibichi mandhari inaonekana kuwa ya ndani.

Kundi la watoto wakisoma katika darasa. Darasa linaonekana kuwa na vifaa vizuri na watoto wanaonekana kuwa wanashiriki kikamilifu katika somo. Watoto wamevalia sare za shule, umri wao ukiwa ule wa shule ya msingi. Wamekaa kwenye madawati na wanaangalia ubao na kuandika kwenye kitabu. Mwalimu wao anaonekana kuwa akiwafunza watoto pia kuwa na uhusiano mwema na wao.

Mvulana mwenye shati la bluu anahusika katika shughuli za kucheza na vifaa vya maumbo ya rangi mbalimbali. Mkono wa mtu mzima unamwelekeza au kumpa msaada katika shughuli hiyo. Mazingira yanaonekana kuwa ya kujifunza na kuburudisha.

Mwalimu mwenye tabasamu anamwelekeza mwanafunzi aliye keti kwenye kiti cha magurudumu darasani. Mtoto huyu anaonekana mwenye furaha na anashirikiana vizuri na mwalimu wake. Mazingira yanaonyesha hali ya kujali na msaada kwa wanafunzi wenye mahitaji maalum.

Mwanamke akimsaidia msichana mdogo kuvaa kifaa cha kusikia. Mwanamke huyu anaonekana kuwa wa umri wa kati na ana nywele nyeusi. Huku msichana mdogo akiwa na nywele ya kahawia. Wote wawili wanaonekana kuwa na furaha na wako katika mazingira ya shule au nyumbani. Huku vitabu na vifaa vya kuandikia vikiwa vimetanyawika kwenye meza iliyo mbele yao.

Mwanamke akimsaidia mvulana mdogo aliye na mahitaji maalum. Mwanamke huyo anaonekana kuwa mwalimu au mtaalam wa tiba na anamsaidia mvulana kwa kutumia zana maalum. Mvulana anaonekana kuwa na furaha na anashirikiana na mwanamke huyo. Wote wawili wamekaa kwenye meza ambayo ina vitabu na vifaa vingine vya kujifunzia.